Ni chumba ambacho kimenadhifishwa kwa sakafu iliyotiwa taili, kisha kuna meza, meza nyingi na ndani ya meza hizo kumewekwa viti vya plastiki ambavyo lina rangi nyeupe kisha kuna mlango uliofungwa na ukuta uliopakwa rangi.

Haya ni maeneo ya shule ya chekechea, madarasa haya ni mengi na kwenye ukuta za madarasa haya kuna michoro aina mbalimbali ya kuwezesha wanafunzi kusoma na madarasa mengine ni ya shule ya msingi kwani kuna picha ya jinsi binadamu anavyopumua.

Wanariadha wawili wanaonekana wakikimbia. Aliye kwa mkono wa kulia ni Samuel Muchai na wa kushoto ni mwelekezi wake ambaye anaitwa Jean Kipchumba. Mwanariadha Samuel ni mkenya alizaliwa Desemba tarehe 26 mwaka wa 1989. Ana ulemavu wa macho.

Wanariadha wanaoakilisha Kenya kwenye riadha za walemavu. Wanaonyesha cheti walichokabidhiwa baada ya kushinda milioni tano. Wengine wako kwenye machela na wengine wamesimama na wamevalia sare inayofanana. Sare ya nyekundu. Ni wanawake kwa wanaume.

Ni gwarideni, kisha kuna mlingoti ambao hutumika kupandishia bendera, na sehemu hii imetengenezwa vizuri imenadhifishwa kwa kuwa kuna maua ya kuvutia yaliyopandwa kwenye foleni nzuri ya maua yenyewe yamepaliliwa, kuna pia sehemu ya kutupa taka kando ya gwaride hili.

Kuna rula inayotumikaa kutumia na kisha kuna zile taili ambazo zimeezekwa sakafuni na taili hizi zinapimwa kwa kutumia rula hii yaa hudhurungi.

Ni siku ya michezo shuleni. Mwalimu anamwongoza mwanafunzi mlemavu kwenye michezo hii. Mwanafunzi mlemavu amevalia miwani na Kuna baadhi ya walimu ambao wameketi kutazama wanafunzi hawa pamoja na walimu wanapokimbia na kucheza.

Wanariadha wanne wanaonekana kushabikia ufanisi wao, wawili kati ya wanne hao ni wanariadha walio na changamoto ya kuona, wana tatizo la macho, ilhali wengine wawili ni wale waelekezi wao kwenye mbio hizi au kwenye mashindano haya ya olimpiki, wanariadha wenyewe ni wa Kenya.

Madawati sita yamepangwa pamoja kisha kuna viti ambavyo pia vimeekwa karibu na madawati hayo. Kiti kimoja kinaonekana kuanguka. Mbele ya madawati haya, kuna ubao mweupe.

Ni darasani na kwenye ubao ni somo la dini, na siku yenyewe ni kwamba ni Jumatatu tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, na ubaoni kumeandikwa swali kwamba siku ambayo, wanauliza kwamba siku gani ambayo Samueli alijibu baada ya Mwenyezi Mungu kumuita.

Ni ndani ya darasa inayopatikana katika shule ya chekechea, kisha kuna silabi ambazo zimeandikwa ukutani, kuna majina ya miezi kama vile Oktoba, Novemba na Desemba, kisha kuna kazi ya ziada ambayo imeandikwa ubaoni ya tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka elfu mbili ishirini na tano.

Mlango huu ni wa rangi ya hudhurungi. Kuna karatasi ambayo imepachikwa kwenye mlango huu, ambalo linatoa onyo kwamba, hakuna njia ya kutoka kwa wanafunzi, ili wanafunzi wasitumie lango huu.

Ni michezo ya walemavu na kuna mchezaji mmoja ambaye ana gari la walemavu na analiendesha kando ya uwanja kwenye sehemu ya kuendeshea gari hili la walemavu, nyuma yake kuna mataa ya umeme ambayo yanawaka na uwanja wa kijani kibichi.

Vitabu hivi ni vya gredi ya saba, ni vya sayansi ya kompyuta na vimechapishwa na kampuni ya Longhorn, vimewekwa juu ya meza iliyo na faili ya manjano.

Jengo hili ni la ghorofa. Lina milango ambayo inaonekana mitatu ya rangi nyekundu. Pia kuna chuma ambazo zimetumika kuzingira jengo hili, kuepusha watu kuanguka. Mbele ya jengo hili kumepandwa maua mazuri.

Wanawake saba wameketi kwenye baiskeli ya walemavu, kuashiria kwamba wanawake hawa ni walemavu. Wamevelia mavazi ambayo yameandikwa Kenya, mavazi ya rangi nyeusi na nyekundu.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili, kifahamikanacho kama Nyota ya Kiswahili. Kitabu hiki kimeidhinishwa na KICD, ambayo ni tume ya elimu hapa nchini. Na pia kimechapishwa na Jomo Kenyatta Foundation, wale wachapishi wa kampuni ya Jomo Kenyatta. Ni kitabu cha gredi ya pili.

Hapa ni darasani, kuna madawati ya wanafunzi yaliyopangwa pamoja, na viti zikaingizwa chini ya madawati kuashiria tu huu ni mpango ambao walimu wengi hutumia wakati wanafunzi wanapojadiliana maswala waliyoyasoma, kuna karatasi za mtihani kwenye kila meza ambazo zinatumika katika kudurusu, pia darasa lina pazia.

Timu hii ni ya wachezaji wa taifa la Kenya. Wachezaji hawa ni walemavu, na wanacheza mchezo wa kandanda, wamesimama ili kupigwa picha na wamevalia sare nyeusi.

Huyu ni mchezaji wa kandanda. Ni mwanamke na pia ni mlemavu. Amevalia kiatu cheusi na sare nyekundu na sehemu ya sare hiyo pia ni nyeupe. Sare yenyewe ina mchoro wa bendera ya Kenya.

Jengo hili ni la ghorofa. Limepakwa rangi nyeupe. Lina madirisha mengi ya glasi. Kuna bango ambalo linawaelekeza wageni kwamba wapitie afisini kwanza. Kando ya jengo hili, kumependwa maua mazuri ya kijani kibichi.

Ni chati inayoonyesha jinsi ya kuhifadhi mazingira hasa sana kwa takataka, kwani kuna takataka ambazo zinaoza na zile ambazo haziozi. Zile ambazo zinaoza zinaweza kutumika katika upanzi wa mimea na zile ambazo haziozi huweza kuchomwa na pia kutenganisha mahali pa kutupa zilizooza na zile ambazo haziozi.

Ni chati inayoonyesha kwamba maji ni uhai. Matumizi ya maji yameonyeshwa kama vile kutumika nyumbani, kwenye mimea na Kwa wanyama na kutumika katika usafirishaji na katika michezoni na pia njia za kuhifadhi maji zimeeonyeshwa kwenye chati hii.